Mteja mwanamke akiwa ndani ya eneo la benki katika dirisha akichukua fedha mahali hapo kutoka kwa mhudumu. Benki ni moja ya sehemu salama ya kuweka na kutunza pesa kutokana na usalama mkubwa uliopo.

Eneo la nje likiwa na jengo la ghorofa la benki ya "CO-OPERATIVE" lenye bango la kiijani, inayohusika na utoaji na uwekaji fedha pamoja na shughuli nyingine za kibenki, ikiwa na wateja wanaume kwa wanawake wanaotoka na kuingia mahali hapo kwa huduma mbalimbali.

Baa kuubwa ya kisasa yenye taa za rangi rangi, sehemu ya pombe kali zilizopangwa katika kabati la kioo kulia, mbele kushoto kukiwa na viti vya sofa vyenye meza na eneo la kaunta lenye viti virefu, maalumu kwa kunywea pombe.

Duka la maziwa lililojitangaza bidhaa zake kwa maandishi makubwa, mekundu, na buluu, likiwa na kuta za milango myeupe ndani yake likiuza maziwa pamoja na bidhaa nyingine zitokanazonayo ikiwemo mtindi, jibini, samli, siagi na nyinginezo.

Mwanaume aliyevalia koti la kijani, tisheti la mistari meusi na meupe, suruali ya khaki na viatu vya raba akiwa amesimama mlangoni mwa duka lenye bidhaa za maziwa. Upande wake wa kulia kukiwa na duka la maji lililofunguliwa, na upande wake wa kushoto kukiwa na kibanda ambacho hakijafunguliwa, chenye milango ya grili ya bluu. Eneo la juu likionekana na mgomba, mti na jengo la ghorofa.

Duka la maziwa lenye rangi ya bluu na nyeupe lenye bango kubwa la bidhaa za maziwa ikiwemo mtindi, maziwa freshi, na vitu vingine kama mayai, keki, ugali, likiwa limefunguliwa huku upande wa kulia kukiwa na watoto waliokaa kwenye benchi la mbao pembeni ya duka lingine.

Duka la maziwa likiwa na mashine maalumu ya kuuzia bidhaa hiyo mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu na nyeupe huku ikiwa na picha ya ng'ombe akila majani. Pembeni kukiwa na picha nyingine inayoelezea bidhaa zingine zitokanazo na maziwa zinazouzwa mahali hapo ikiwamo mtindi, aisicreem na vitu vingine.

Duka la maziwa likiwa na mashine maalumu ya kununulia bidhaa hiyo mfano wa jokofu yenye rangi ya bluu, nyeupe, pamoja na picha ya ng'ombe. Upande wa kulia na kushoto wa mashine hiyo kukiwa na wanaume wawili wakiisogeza na kuiweka vizuri. Pembeni kukiwa na kabati jeupe likiwa na vitu mbalimbali vilivyokaa katika rafu viuzwavyo mahali hapo.

Wateja mbalimbali wanawake kwa wanaume, wakiwa kwenye foleni katika duka la maziwa, likiwa na muuzaji pamoja na mashine hiyo ya kuuzia wakipita na kununua bidhaa hizo kwa kadri ya kiasi cha kila mmoja anachohitaji.

Mnunuzi mwanaume katika duka la maziwa, aliyevalia tisheti nyeupe, akinunua bidhaa hiyo kutoka kwenye mashine maalumu ya kuuzia yenye rangi nyeupe, pembeni kwenye ukuta kukiwa na maandishi makubwa, yaliyoandikwa yakinadi bidhaa hiyo.

Duka la maziwa lenye rangi nyeupe na kaki likiwa na wateja wawili nje, mwanamke aliyebeba mtoto pamoja na kijana wa kiume mwenye baiskeli wakiwa dukani hapo kujipatia mahitaji mbalimbali, pembeni kukiwa na nyumba kubwa yenye matofari ya udongo na mwanaume aliyechuchumaa.

Mashine ya kuuzia maziwa iliyokaa katika eneo la chumba, yenye muundo wa jokofu ikiwa na rangi nyeupe na bluu, maandishi mbalimbali, picha ya ng'ombe akila majani, pamoja na kisehemu cha kuchukulia maziwa, chenye kubonyeza kiasi cha pesa unachotaka kununua bidhaa hiyo.

Ndani ya duka kubwa la maziwa likiwa na wateja wanaume wengi katika picha waliokaa kwenye viti vya pamoja, huku katikati kukiwa na meza nyeupe iliyofunikwa kitambaa cha bluu, pamoja na chakula kwenye sahani. Wakiwa wameinua juu vikombe vyao vyenye maziwa wakifurahia. Nyuma kabisa kwenye meza kukiwa na vyombo mbalimbali vilivyowekwa.

Duka kubwa la maziwa lenye rangi ya bluu na nyeupe, namba ya simu pamoja na maandishi mbalimbali, likiwa na mashine maalum ya kuuzia maziwa pembeni kushoto, pamoja na bidhaa zingine kama mayai, keki, mikate, maandazi, siagi na jibini.

Duka lenye bidhaa za maziwa likiwa limesheheni vitu mbalimbali vilivyowekwa kwenye rafu pamoja na kabati la kiioo ikiwemo siagi, maziwa ya unga, mtindi, samli na vitu vingine, pembeni kukiwa na wateja wanne wanaume pamoja na muuzaji aliyevalia barakoa, wakiulizia na kufanya manunuzi ya vitu wanavyo vihitaji.

Duka kubwa lenye bidhaa za maziwa, zilizowekwa kwenye rafu na kupangwa vizuri, ikiwemo mtindi na nyinginezo, zilizowekwa kwenye madumu yaliyowekewa lebo. Pembeni kulia kukiwa na mwanamke akionekana kuwa ni mteja mahali hapo.

Eneo ndani ya chumba kikubwa, likiuza samani mbalimbali za majumbani ikiwemo seti za sofa zenye rangi kijivu, kijani, na rangi ya maziwa pamoja na mito ya maua maua, meza ya mbao, zulia, taa, pamoja na vitu vingine.

Sehemu yenye kuuzia samani za nyumbani, ndani ya eneo la chumba kikubwa likiwa na seti za makochi matatu yenye rangi ya maziwa pamoja na mito miwili yenye foronya za maua, kushoto kukiwa na meza ya chakula ya kioo pamoja na viti vyake vya mbao, vilivyopakwa rangi nyeusi na kuwekewa kitako cheupe huku upande wa kulia kukiwa na meza ya mbao.

Chumba kikubwa ndani ya jengo kikiwa na samani mbalimbali za majumbani ziuzwazo hapo, ikiwemo seti ya za sofa zenye rangi mbalimbali, makabati ya nguo, magodoro, blangeti, meza za ofisini, vistuli pamoja na mapambo mengine.

Sehemu ya eneo ndani ya chumba kikubwa ikiwa na samani za nyumbani ikiwemo seti za sofa mbalimbali, ya rangi ya bluu yenye mito minne ya njano, ya rangi ya kijivu, nyeupe pamoja na damu ya mzee mpauko.

Sehemu ya nje ya jengo ikiwa na samani tofautitofauti za majumbani, zilizotolewa nje kwa ajili ya biashara zikiwemo: seti za sofa zenye rangi ya kijivu nyeusi, yenye meza pamoja na mito ya rangirangi, kabati na vitu vingine. Pembeni kukiwa na mwanamke aliyesimama akichati kwenye simu, akionekana ni muuzaji mahali hapo.

Wauzaji wa samani za majumbani wakiwa na vitanda vingi vilivyotengenezwa kwa chuma na mbao vilivyowekwa katika eneo la nje, pembeni kukiwa na jengo lenye rangi ya kijivu na madirisha meupe pamoja na wapita njia mbalimbali.

Hoteli ya vitu vya kisasa iliyotengenezwa kwa nakshi za kiasili pamoja na urembo tofauti tofauti, ikiwa na watu mbalimbali waliofika mahali hapo kupata chakula, pembeni kukiwa na bango lenye menyu ya vyakula vilivyopo mahali hapo, na mwanaume aliye simama.

Duka la kawaida lenye vifaa mbalimbali zilizowekwa kwenye viroba vyeupe pamoja na mabeseni ya plastiki likiwa na bidhaa hizo tofauti tofauti za rejareja zilizo wekewa lebo ya utambulisho pamoja na bei, huku juu kukiwa na mashuka, vitenge pamoja navitambaa.

Eneo la jengo la soko la kisasa likiwa na bidhaa mbalimbali zilizowekwa kwenye rafu, huku nyingine zikiwa zimepangwa vizuri upande wa kulia na kushoto sehemu ya chini, katikati kukiwa na wateja mbalimbali wa kike ndani hapo.

Mfanyabiashara na muuzaji wa kiume sokoni aliyevalia tisheti nyeupe akiwa ameshika mboga aina ya brokoli huku kwenye meza yake kukiwa na spinachi, karoti, matango na mapapai upande wa mbele kushoto na kulia kukiwa na wauzaji wengine wenye bidhaa zikiwemo machungwa, pilipili hoho, ndizi na vitu vingine.

Eneo ndani ya soko likiwa na wauzaji mbalimbali, wanawake kwa wanaume wakiwa na bidhaa tofauti tofauti zikiwemo: nyanya, vitunguu, viazi, mbogamboga, pamoja na bidhaa zingine, zilizowekwa ndani ya mifuko.

Sehemu ndani ya soko ikiwa na bidhaa mbalimbali zikiwemo mchele, maharage, unga, sabuni, dagaa, ubuyu na vitu vingine vikiwa vimepangwa katika makabati ya mbao ya wazi na vingine vikiwa kwenye viroba na kuwekewa bei upande wa kulia kukiwa na muuzaji mwanaume akiwa na mzani pamoja na mteja wa kike aliyevaa shati jeupe na suruali nyeusi akiwa amebeba mkoba.

Eneo ndani ya soko likiwa na bidhaa mbalimbali za viungo ikiwemo: pilau masala, binzari manjano, mdalasini, pilipili manga, saumu, tangawizi, ubuyu pamoja na vitu vingine; vikiwa vimepangwa vizuri na kuuzwa mahali hapo.

Eneo la soko kubwa lililosheheni bidhaa mbalimbali za matunda ikiwemo; machungwa, mapapai, matufaa, maembe, ndizi mbivu, matikiti, nanasi, maparachichi na vitu vingine, pembeni kulia kukiwa na wauzaji mbalimbali, huku mmoja ambaye ni mwanaume aliyevalia kofia, tisheti, saa na suruali akiwa anasinzia.

Sehemu ya duka la vyombo, likiwa na masufuria ya kisasa, majagi ya umeme, hoti poti za kuekea chakula, sahani, makontena ya plastiki, na vitu vingine vilivyopangwa vizuri katika rafu, huku kukiwa na wateja mbalimbali mahali hapo kwa ajili ya kununua mahitaji wayatakayo.

Jengo la makao makuu ya ofisi inayojishughulisha na huduma za kifedha ikiwepo mikopo midogo iitwayo platinam yenye rangi ya bluu, maandishi meupe na picha. Taasisi hizi husaidia watu binafsi au wamiliki wa biashara kupata huduma za kifedha kwa haraka.

Majengo marefu ya ghorofa yenye rangi ya kijivu na nyeupe pamoja na pinki mpauko, yakiwa katika namna ya mfuatano upande wa kushoto na kulia, huku katikati chini ujenzi ukiendelea mahali hapo, pembeni kukiwa na watu wanaoonekana ni mafundi.

Eneo ndani ya duka likiwa na nguo mbalimbali za watoto za umri wa mwaka mmoja mpaka miaka saba, zilizotundikwa kwenye henga na kuwekwa katika mabomba meupe mfano wa kabati, upande wa kushoto kukiwa na vyumba vya kujaribishia nguo hizo.